Wataalamu wawili wa tiba ya meno wanamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu. Madaktari hawa wamevalia mavazi maalum ya kujikinga na wanatumia mashine ya kisasa kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.

Mtaalamu wa tiba meno aliyevalia koti jeupe la kitabibu, anamuelezea mwanafunzi wa shule ya msingi darasani jinsi ya kutunza meno kwa kutumia mdori kwa mfano wa kinywa. Anaeleza kwa makini usafi wa kinywa na meno tangu utotoni.

Madaktari wa meno wanamhudumia mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amefungua kinywa tayari kwa matibabu, madaktari hao wamevaa mavazi maalumu kwa ajili ya kujikinga na wanatumia mashine ya kisasa kwa ajili ya kuhakikisha huduma bora, salama na kwa wakati.

Kundi la wanafunzi wa shule ya msingi wameinama wakipanda mimea miche ardhini, kuonyesha jitihada za kuhifadhi mazingira na kupambana na uharibifu wa asili wanashiriki kampeni ya kijamii ya upandaji miti kwa ajili ya kupunguza athari na mabadiliko na tabia nchi.

Mvua kubwa imenyesha na kusababisaha mafuriko makubwa barabarani ambapo maji yamejaa hadi kufunika sehemu ya barabara huku watu wachache tu wanajaribu kupita pembezoni karibu na ukuta, na mmoja wao amezama kwenye shimo lililojificha chini ya maji na mwingine akijitahidi kumsaidia kutoka. Hali hii inathibitisha athari za miundombinu duni za mifereji ya maji na umuhimu wa maandalizi ya kukabiliana na maafa ya asili.

Mashine kubwa ikimwaga taka ngumu za viwandani kwenye eneo maalumu la uchakataji, taka hizi ni za plastiki na karatasi zilizochanika na zinamiminwa pamoja na maji huku mazingira ya ndani ya jengo hili yanadhihirisha kuwa ni kituo cha usindikaji taka ambacho ni sehemu muhimu ya utunzaji wa mazingira na usimamizi wa taka.

Taka zimekusanywa na kuchomwa moto sehemu ya wazi, zikitoa moshi mweupe unaopaa juu. Ingawa ni njia ya kupunguza taka, kuchoma hovyo kunaweza kuchafua hewa na kuathiri afya ya watu wanaoishi karibu. Uchangiaji wa taka na utupaji salama ni muhimu kwa afya na mazingira.

Korido ndefu yenye sakafu ya rangi nyekundu inayo ng’aa kwa usafi ikiwa na ukimya na utulivu, huku taa ya juu ikiangaza. Mazingira haya ndani ya hospitali yana akisi umakini katika usafi, mpangilio mzuri na huduma ya utulivu inayo msaidia mgonjwa.

Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa anamchunguza mtoto aliyekaa kwenye kitanda cha wodini na mama yake, huku ameinama na kumwangalia mtoto huyo kwa makini akiwa na faili la kumbukumbu mkononi. Wodi ina vitanda kadhaa na viandalio vya mbu vilivyofugwa juu kwa ajili ya kuzuia malaria.

Chumba cha upasuaji chenye wahudumu na wataalamu wa afya wakifanya upasuaji kwa makini, huku wakitumia mashine za kisasa na wakiwa wamevalia mavazi ya kijani kwa ajili ya kujikinga, ili kuhakikisha usalama wa mgonjwa na ubora wa huduma yao.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kike mwenye mwonekano wa kuvutia na mzuri, amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma, akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtaalamu wa afya wa jinsia ya kiume, mwenye muonekano wa kuvutia na mtanashati, amesimama akiwa amevalia koti safi jeupe la kitaalamu, akiwa tayari kutoa huduma kwa weledi na huruma, akiwakilisha hadhi na nidhamu ya sekta ya afya.

Mtoto mdogo anabembea kwenye mashine maalumu ya kupimia uzito, katika mazingira safi ya hospitali. Kupima uzito wa mtoto ni hatua muhimu ya kufuatilia ukuaji wake, kugundua mapema dalili za utapiamlo au uzito kupita kiasi.

Wataalamu wa afya wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya rangi ya kijani, kwenye chumba cha upasuaji hospitalini wanampatia mtoto mchanga huduma kwa umakini mkubwa; huku wakitumia vifaa tiba vya kisasa katika mazingira safi na yenye mwanga wa kutosha.

Katika wodi ya wazazi, mama aliyevalia nguo ya kijani ametoka kujifungua na ameketi kitandani kwa tabasamu, huku amembeba mtoto wake kifuani, nyuma yake kuna chandarua cheupe cha kujikinga na mbu, mazingira ni tulivu na yenye upendo.

Chupa mbalimbali za ukubwa sawa zikiwa na mfuniko wa rangi ya bluu, vimesimama vikiwa na dawa za rangi tofautitofauti. Hii ni mfano wa dawa za mitishamba zinazotubiwa kwa tiba mbadala katika jamii, zikitokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba za asili.

Mwanamke akikagua mimea ya kijani kibichi iliyostawi vizuri shambani pembeni ya mgomba, hii inatumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binadamu.

Vitunguu swaumu vikubwa vyeupe vimepangwa kwa mpangilio mzuri, vinatumika kwa faida nyingi pia ni pamoja na kuimarisha kinga ya mwili na kutibu magonjwa mbalimbali, harufu yake inadhihirisha matumizi yake muhimu katika tiba za asili, ambapo watu hutegemea mimea hii kwa ufanisi mkubwa, katika kuimarisha afya na kupambana na magonjwa.

Chupa ndogo ya rangi nyeusi imeshikiliwa mkononi mwa mtu, ikiwa na maandishi lavenda juu yake hii ni mfano wa dawa miti shamba zinazotumiwa kwa tiba mbadala katika jamii, zinatokana na mimea asilia kama ilivyo desturi kwenye tiba ya asili.

Mmea wa kijani kibichi uliopandwa kwenye ndoo ndogo huku ukiwa umestawi vizuri, hutumika kutengeneza dawa za mitishamba zinazotibu maradhi mbalimbali kwa njia ya asili na salama kwa mwili wa binaadamu.